Dawa za mifugo zilizowekwa kwenye vyupa za plastiki zenye mifuniko yenye rangi mbalimbali kuwekwa kwenye makabati ya kisasa yenye asili ya chuma yaliyokuwa na ngazi ngazi.

Zao la biashara aina ya nyanya limepandwa kiustadi kwenye matuta yaliyopangiliwa vizuri, na mkulima akifanya shughuli ya kuvuna zao hilo, mandhari yenye mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Zao la biashara aina ya tikiti maji yamevunwa na mkulima shambani, mandhari ya eneo hilo likiwa na bustani za mbogamboga za kustawi kwa rangi ya kijani kibichi; Anga la mawingu mazito ya mvua likitanda.

Zao la biashara aina ya papai limewekwa kiustadi eneo hilo. Mandhari ya hapo likitamalaki na mwanga mkali wa jua, anga likiwa kwa mawingu ya bluu kwa meupe.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa kwenye bustani, iliyopandwa kwa kisasa imefunikwa na turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua uliokuwa na mishikizo ya miti.

Zao la biashara likiwekwa sawa na mkulima shambani na kuchipusha mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, Mandhari ya miinuko na milima ikitanda eneo hilo lenye mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara likiwa limepandwa shambani na wakulima wakivuna, eneo hilo lililotamalaki kwa mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa makazi ya watu.

Zao la biashara aina ya nyanya likivunwa na mkulima kutoka shambani, mandhari ya eneo hilo likiwa na mimea iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi na mwanga mkali wa jua ukiwa umetanda hapo.

Zao la biashara aina ya nyanya limevunwa na kuwekwa kwenye makapu ya rangi nyeusi, mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo lenye bustani iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Zao la biashara aina ya mkungu wa ndizi, ukiwa umemea kwenye migomba yake. Mandhari ya eneo hilo likiwa na nyasi na mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi mwanga mkali wa jua wa ukitamalaki eneo hilo.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vimevunwa na kuwekwa kwenye magunia yenye rangi mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa limewekwa kwenye vitalu vyenye mfuko mweusi, na kustawisha miche mirefu, iliyoshikiliwa kwa kamba na ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mkulima, mwanga mkali wa jua ukitamalaki.

Zao la biashara aina ya mahindi yakivunwa na wakulima, kwa kuwekwa kwenye vikapu vyenye rangi ya kahawia, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga na kutanda kwa wingu zito la mvua.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, limevunwa na wakulima kwa kuwekwa pembeni ya bustani, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya kahawa likivunwa na mkulima kutoka shambani ambapo mimea mbalimbali imestawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa limestawi kwenye bustani na kupangiliwa kwa mistari ya ustadi, wakulima wakifanya mavuno shambani hapo mandhari ya mwanga mkali wa jua wakitamalaki eneo hilo.

Zao la biashara, aina ya nyanya, likivunwa na mkulima katika shamba lililostawi, miche ya kijani kibichi, na kushikiliwa kwa miti, mandhari ya eneo hilo, likiwa na mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, limevunwa na kuwekwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe na mistari myekundu. Wateja wakipita sokoni kwa kununua, magari yakiambaa pia eneo hilo.

Zao la biashara aina ya kahawa likiwa limemea na kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na kidongo chekundu.

Zao la biashara aina ya kahawa, likivunwa na mkulima shambani, palipostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Mazao ya biashara ya aina tikitimaji yaliyovunwa na mkulima kutoka shambani, mandhari ya eneo hilo likiwa na mbogamboga nilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua, pamoja na miinuko.

Zao la biashara aina ya nyanya limevunwa na kuwekwa kwenye matenga yaliyotayarishwa na mkulima, wakifanya kazi hiyo ya kuchambua kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua miti mirefu na vichaka vilivyowazunguka.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vikiwa vimevunwa na mkulima na kuwekwa mahali salama kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Mandhari iliyozunguka eneo ni la miti iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, anga likitanda kwa mawingu meupe.

Zao la biashara aina ya mahindi, yamevunwa na kuanikwa juani. Mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitamalaki. Shamba likizunguka eneo hilo lenye mahindi yaliyostawi na kunyauka.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho limevunwa na wakulima kwa kuwekwa ndani ya vikapu zenye rangi ya kahawia kupelekwa sokoni mandhari eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya papai likiwa limestawi kwenye shamba na mkulima akivuna eneo hilo lenye mandhari ya mwanga mkali wa jua, na kuzungukwa kwa anga lenye mawingu mazito.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu likiwa limevunwa na wa wakulima kwa maandalizi ya kupelekwa sokoni, mandhari ya eneo hilo likizungukwa na miti mirefu mwanga mkali wa jua.

Kilomo cha biashara kilichostawisha mmea wa nyanya, uliyowekwa kwenye vitalu vilivyofunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga wa jua Kali yenye vizuizi vya kamba kwenye miche hiyo.

Zao la biashara la kahawa likivunwa na mkulima kwa maandalizi ya kupeleka sokoni, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mazao ya biashara yakiwa kwenye bustani iliyostawi, na kuzungukwa kwa uzio kwa mbao nyingi, mwanga wa jua kali ukitamalaki eneo hilo.

Zao la biashara aina ya papai limelimwa kwa ustadi na kupandwa kwa mpangilio wa mistari shambani, mandhari ikiwa ya jua kali na anga la mawingu likitanda.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu, limevunwa na kuwekwa kwenye vikapu vya plastiki vyenye rangi mbalimbali. Mandhari iliyozunguka eneo hilo ni la majani, na mwanga mkali wa jua uliokuwa na miti mirefu.

Kilimo cha biashara kilicho stawi shambani na migomba kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na kuzungukwa kwa jua na mwanga mkali.

Zao la biashara aina ya nanasi, limewekwa kwenye kapu nyeusi na kufikishwa sokoni, wachuuzi wakipokea matunda hayo kwaajili ya mauzo, mndhari ya eneo hilo limefunikwa kwa mabati na vyuma vilivyoshikilia kama nguzo.

Zao la kibiashara aina ya papai likimea na kustawi kwa matunda huku bustani hiyo ikipangiliwa kwa mistari ya matuta. Mandhari ya jua kali likienea.

Viazi mviringo ni zao la biashara lililovunwa na kuwekwa kwenye magunia na wakulima, Mandhari ya eneo hilo likiwa limezungukwa na mboga, mahindi, jua la mwanga mkali ukiangaza eneo hilo.

Karoti ni zao la biashara linalovunwa, lenye rangi ya machungwa, mkulima akifanya kazi hiyo, na kuzungukwa kwa mandhari ya miinuko yenye miti mirefu iliyostawi kwa kijani kibichi, na jua lenye mwanga mkali.

Papai ni zao la biashara, lililolimwa kwa mpangilio wa mistari yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa la mwanga mkali wa jua, anga likiwa jeupe kwa ubluu.

Viazi vitamu vimevunwa na wakulima kwa kuwekwa ndani ya makabati yaliyo na rangi mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwa la nyasi na miti mingi ya kijani kibichi, jua na mwanga mkali ukiangaza eneo hilo.

Mazao ya biashara yakianikwa nje kwenye jua kali, likizungukwa na mandhari ya majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Vitunguu ni zao la biashara likivunwa na wakulima kwa vyombo mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwa la mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa miinuko mirefu.

Nyanya ni zao la biashara, lililolimwa na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa la mwanga na mawingu mazito.

Vitunguu ni zao la biashara linalolimwa kwa mfumo wa matuta, yanayoambatana na njia za umwagiliaji, mandhari ya kijani ikitamalaki na mwanga mkali wa jua eneo hilo.

Nanasi ni zao la biashara, linalovunwa na mkulima kwa kuwekwa ndani ya vikapu vyenye rangi mbalimbali. Mandhari ya jua kali lenye mwanga mwingi ukitamalaki eneo hilo.

Zao la biashara aina ya migomba, ikipandwa na mkulima kwenye shamba lililo zungukwa kwa mandhari ya miti mirefu yenye majani ya ukijani kibichi.

Vitunguu vilivyovunwa kwa kuwekwa kwenye magunia, na wakulima waliozungukwa na milima mirefu kwa mandhari ya kijani kibichi, kuandaa zao hilo na kupeleka sokoni.

Mkulima akivuna kabichi zao la kibiashara. Kuyapanga kwa maandalizi ya kupeleka sokoni. Mandhari ya nyasi nyasi na mawingu ya bluu kumzunguka.

Zao la ndizi lililokua kwenye mikungu yenye kushikiliwa na migomba yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa kwenye mandhari nzuri ya mwanga mkali wenye kidongo chekundu.

Wakulima wakivuna caroti zao la biashara na kuhifadhi kwenye magunia kupelekwa sokoni kwa mauzo, madhari inayowazunguka ni ya mbogamboga na bustani.

Mikungu ya ndizi iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi imevunwa kwa kuwekwa sokoni, wachuzi wakisubiri wateja kufanya manunuzi.

kahawa ikivunwa na kuwekwa kwenye magunia na wakulima, madhari ya majani ya ukijani kibichi ikiwazunguka kwa jua kali lenye mwanga.

Viazi vikivunwa na kuwekwa ndani ya magunia yenye rangi mbalimbali yenye zao la biashara, madhari ya ukijani kibichi ya mimea ikiwazunguka katika eneo hilo.

Wakulima wakiwa wanapalilia mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, kwenye matuta bustanini. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua kuzungukwa na soko la wachuuzi.

Wakulima waliopanda zao la biashara aina ya nyanya na kuwekwa kwenye vitalu vyenye mifuko ya rangi nyeusi. Mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo mavuno yakifanyika na wahusika.

Wakulima wametengeneza vitalu vilivochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi na kufunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua wenye uzio wa vyuma vingi.

Wakulima waliostawisha mazao mbalimbali, yaliyochipusha miche iliyonawiri kwa rangi ya kijani kibichi na kuwekwa kwenye shamba lililotengenezwa kwa matuta. Mandhari ya eneo hilo kukiwa na mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa miti mirefu.

Wakulima wamepanda zao la biashara aina ya vitunguu na kuweka mfumo wa umwagiliaji, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua wenye kustawisha zao hilo kwa rangi ya ukijani kibichi.

Wakulima wakiwa wamevuna zao la chakula aina ya viazi na kuviweka kwenye makapu yenye rangi mbalimbali wakizungukwa kwa mandhari ya nyasi na miti mirefu, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Wakulima wamevuna zao la mhogo na kuweka kwenye magunia yenye rangi mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua likizungukwa na mboga mboga.

Wakulima wameotesha zao la chakula aina ya mgomba uliostawi kwa mbogamboga nyingi, zinazozunguka eneo hilo lenye uzio wa mabati na mbao, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Wakulima wameweka vitalu vilivyochipusha mboga mboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikizungukwa kwa machuma na mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Wakulima wametengeneza vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Wakulima wametengeneza bustani ya mbogamboga iliyositawishwa kwa rangi mbalimbali, mandhari ya jua kali ikitawala na kuzungukwa kwa uzio uliotengenezwa na mbao nyingi.

Wakulima wakiwa wameandaa vitalu vilivyochipusha miche vyenye miti vya rangi ya kijani, juu kukiwa na uzio wa nyavu nyeusi na vyuma vilivyoshikilia eneo hilo.

Wakulima wakiwa wametengeneza vitalu vilivyochipusha miche ya miti, iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi kwenye beseni nyeusi, madhari ya mbao ikizunguka eneo hilo.

Mkulima akivuna kabichi zao la biashara na kuyaweka kando na bustani yake, mandhari ya majani yaliyokauka ikizunguka eneo hilo, jua kali mawingu ya rangi ya bluu kwa juu.

Wakulima waliotengeneza vitalu vilivyostawi miche ya mbogamboga zenye rangi mbalimbali, ikifunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua wenye vyuma vingi vilivyowekwa kwa ustadi.

Mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu na mfumo wa mafuta, ukifanya kazi hiyo shambani, kwenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye kustawisha kwa rangi ya kijani.

Mashine ya kilimo yenye kufanya kazi kwenye vitalo vilivyowekwa kwenye vyombo maalum vyenye rangi ya plastiki, vyenye kuchipusha mboga mboga zenye ukijani kibichi na kufunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga wa jua kali.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne iko shambani kufanya kazi hiyo, ikizungukwa na mandhari ya majani miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi anga likiwa na mawingu mazito.

Mashine ya kulimia yenye pilau kwa nyuma, ina rangi nyekundu, matairi manne, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua, miinuko pamoja na mbogamboga.

Mashine ya kulimia vikiwa vimehifadhi vitalu viwechipusha mboga mboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa zilizopangaliwa kwa ustadi.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne iliyounganishwa kwa plau yenye rangi ya machungwa ikifanya kazi hiyo shambani kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua, miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, anga likitanda kwa mawingu meupe na bluu.

Mashine ya kilimo inayofanya kazi kwenye vitalu vilivyowekwa kwa rangi nyeupe iliyochipusha miche yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, juu kukiwa na turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua wenye uzio wa vyuma vingi.

Mashine ya kulimia ikitumika kufanya kazi hiyo shambani, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, anga likitanda kwa mawingu ya bluu kwa meupe.

Mashine ya kulimia ina rangi nyekundu kwenye mfumo wa mafuta unafanya kazi hiyo shambani, mazingira yake yakiwa na uzio wa mbao nyingi zilizozunguka, mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo lenye mabanda.

Mashine ya kulimia yenye matairi na plau iko ndani ya shamba na kufanya kilimo. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua majani yaliyostawi kwa ukijani kibichi.

Mashine ya kulimia inayofanya kazi hiyo kwenye vitalu vilivyowekwa ndani ya mabomba meupe, iliyochipua mimea ya Mbogamboga na kufungwa kwa nyuzi juu kukiwa na turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne iko kwenye maonyesho ya kufanya kazi hiyo kukiwa na watazamaji na wateja mbalimbali mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mashine ya kulimia inayofanya kazi hiyo shambani yenye kuzungukwa kwa mboga mboga na nyasi zenye ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua.

Mashine ya kulima ikiwa na vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye rangi mbalimbali. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa na kuzungukwa kwa vyuma vingi.

Mashine ya kulimia, ikiwa na vitalu vilivyowekwa kwa plastiki yenye rangi nyeupe, imechipusha mbogamboga zenye ukijani kibichi, taa yenye mwanga mkali ikitamalaki eneo hilo.

Mashine za kulimia zilizohifadhi vitalu, vilivyochipusha mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa, uliozunguka hapo wenye vyuma vingi.

Mashine ya kulimia inayofanya kazi hiyo shambani, kwenye mandhari ya juakali iko na rangi nyekundu na matairi makubwa mawili ya nyuma.

Mashine za kulimia zilizostawisha vitaru vilivyo chipusha mbogamboga za rangi ya kijani kibichi, ikiwa kwenye mandhari ya mwanga mkali wa taa, uliozungukwa na vyuma.

Mashine ya kulimia iliyostawisha miche ya nyanya, yenye miti iliyokuwa kwenye vitalu vilivyoshikiliwa kwa mabeseni meupe mwanga mkali wa jua ukitamalaki bustani hiyo.

Mashine ya kulimia aina ya plau, inayofanya kazi ya kuvuna mazao, iko na rangi nyekundu. Mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne plau la rangi nyekundu, likiwa shambani kufanya kazi hiyo kwenye mandhari ya jua kali na mawingu kwa mbali.

Mashine za kulimia moja ikiwa na matairi makubwa meusi manne lingine na plau jekundu likifanya kazi hiyo shambani, mandhari iliyozunguka ni ya miti ya kustawi kwa majani kijani kibichi.

Mashine za kulimia zilizokuwa na vitalu, vilivyochepusha miche ya mbogamboga, yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na mwanga mkali wa taa, wenye kushikiliwa kwa vyuma vyenye weupe.

Mashine ya kulimia inayofanya kazi hiyo shambani na mkulima, yenye rangi nyekundu. Mandhari ya mbogamboga za rangi ya kijani kibichi ikizunguka eneo hilo.

Kilimo cha ufugaji wa samaki unaofanywa kwenye bwawa lenye maji mengi na kuzungukwa kwa nyasi za rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha samaki wenye rangi mbalimbali kwa ajili ya urembo, waliowekwa kwenye sanduku la kioo linalopitisha mwanga wa taa uliowazunguka. Ndani mandhari yake ikiwa ya bluu.

Kilimo cha samaki waliowekwa kwenye vizimba tofauti na kutengenezewa kwa uzio wa mbao na nyavu. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Ufugaji wa samaki wenye rangi mbalimbali asili yao ikiwa ya urembo, wamewekwa kwenye sanduku la vioo linalopitisha mwanga, mandhari ya eneo hilo likiwa na taa nyingi na mawe ya changarawe.

Kilimo cha samaki wa kuliwa wakiwa wanavunwa kutoka kwenye mabwawa hayo, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua pamoja na nyavu iliyotumika.

Ufugaji wa samaki wa urembo wenye rangi mbalimbali, waliowekwa kwenye maji machache. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikizungukwa na karatasi yenye rangi ya bluu.

Ufugaji wa samaki unaofanywa kwenye mabwawa yaliyojaa maji, mandhari ya eneo hilo ikizungukwa na mwanga mkali wa jua miti mirefu iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi.

Kilimo cha samaki kilichowekwa kwenye bwawa lililojaa maji mengi na kuzungukwa kwa karatasi nyeusi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikifunikwa kwa wavu mweusi.

Kilimo cha samaki wa urembo, wapo kwenye tanki lenye maji mengi na ya kupitisha mwanga mkali wa taa wenye mandhari ya majani mbalimbali ya kijani kibichi.

Mazao ya chakula ,yakiwa yamewekwa kwenye vikapu kama, maharage ya soya na kitenge kwenye, mandhari ya soko lenye mwanga mkali wa jua.

Nafaka mbalimbali zikiwekwa kwenye magunia kupelekwa sokoni kwa mauzo, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Duka linalouza nafaka mbalimbali, ikiwemo zao la chakula na kuwekwa kwenye magunia yenye rangi kadhaa, mandhari ikizungukwa na milango ya chuma.

Msitu wenye vichaka, ndani kuna bwawa lenye maji mengi, lililopitiwa na nyaya za nguzo ya umeme. Mandhari ya eneo hilo ikiwa na jua kali.

Mandhari ya msitu iliyochipusha miche mirefu ya rangi ya kijani kibichi iliyokatizwa na mto uliotiririka maji, mandhari ya mwanga mkali wajua ukitanda eneo hilo.

Msitu uliokuwa na miti yenye matawi mengi, na kuzungukwa kwa bustani yenye miti hiyo, iliyowekwa kwenye vitaru vyeusi, wakulima wakipalilia vitaru hivyo.

Msitu wenye vichaka vingi vyenye miti mirefu na kupitiwa kwa barabara nyembamba ya vumbi, mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Msitu wenye miti mirefu na vichaka vilivyostawishwa kwa rangi ya kijani kibichi, njia iliyokatisha katikati hapo, kwenye mandhari yenye mwanga mkali wa jua.

Misitu yenyevichaka iliyozunguka mkulima aliyeotesha miche ya miti kwenye viroba, yupo kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua akiwa kwenye bustani.

Miche ya miti iliyochipusha kwa ajili ya kupandwa kwenye misitu iliyozungukwa na wateja kwa wakulima, ikiwa na mandhari ya jua kali na uzio wa waya waliozunguka eneo hilo.

Msitu wenye miti mirefu na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, iliyokuwa na barabara ya vumbi nyembamba; inayotumiwa kupita watu na watalii, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Msitu wenye vichaka vya rangi ya kijani kibichi uliokatiza na mto wenye maji machache, na kuambataa kwa mawe mengi.

Misitu yenye miti mirefu pembeni kukiwa na vitalu vilivyotengenezwa na wakulima, vyenye kuchipua miche ya kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya jua kali ikitawala.

Msitu wenye miti mirefu iliyokuwa na vitalu vya mbogamboga, vilivyostawishwa na wakulima waliokuwa na umoja.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye beseni lenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yaliyokuwa na vitalu vilivyochipusha mboga mboga, zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yenye vitalu vilivyochipusha mimea iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mfumo wa mabomba na kumwagilizia kitalu chenye uzio wa mbao kilichostawisha Mbogamboga za rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa la jua na mwanga mkali.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yaliyoshika vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa shambani hapo lililofunikwa kwa turubai jeupe lililopitisha mwanga mkali wa jua na machuma yanayoshikilia.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yaliyostawisha vitalu vya mbogamboga za rangi ya kijani kibichi na kufunikwa kwa turubai inayopitisha mwanga mkali wa jua milingoti minene iliyoshikiza eneo hilo.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba kilichochipusha vitalu vyenye mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari eneo hilo likiwa na wavu wa waya na mwanga wa juakali ukitanda eneo hilo.

Kilimo cha majimaji, kilichowekwa kwenye beseni, lenye vitalu vilivyochipusha miche iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo likiwa la mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji, kilichoweka vitalu kwenye ndoo na kustawisha mbogamboga zilizonawiri kwa rangi ya ukijani kibichi. Mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Kilimo cha majimaji chenye vitalu vilivyostawisha mbogamboga za rangi mbalimbali, kipo kwenye mandhari ya uzio wa mbao za kahawia na mwanga unaotokana na jua kali.

Kilimo cha mbogamboga kilichowekwa vitalu vilivyo stawisha mbogamboga zenye rangi ya ukijani kibichi, na kufunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kikiwa kimeekwa vitaru vinavyochepusha miche iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, kwa kushikiliwa na kamba nyeupe, mandhari ya eneo hilo ikiwa na turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua, na wakulima wakiwa wanafanya kazi.

Kilimo cha majimaji, kilichowekwa kwenye bomba jeupe lenye vitaru vilivyochepusha mbogamboga zenye rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba juu kukiwa na vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye rangi ya majani ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa limezungushiwa wavu unaopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha maji maji kilichowekwa kwenye mabomba yenye vitaru vilivyo kuwa na mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa limezungukwa kwa uzio wenye mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yaliyokuwa na vitalu vilivyochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua uliozungukwa na miti mirefu.

Kilimo cha majimaji kilichostawisha vitalu vyenye mbogamboga za rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikiwa la mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichokuwa na vitalu vilivyowekwa kwenye mabeseni meupe, na kuchipusha miche ya rangi ya ukijani kibichi kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zikiwa na vishikizo za mabeseni yenye rangi nyeusi. Mandhari ikiwa ya mwanga mwingi wa jua kali.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, likiwa na vitalu vilivyochipusha mbogamboga za kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua. Chini kukiwa na mauzio yaliyowekwa kwa tofali na saruji kali.

Kilimo cha majimaji kilichopo kwenye bomba lenye vitalu lililochipua mbogamboga za rangi ya kijani kibichi. Mwanga mkali ukitalamaki eneo hilo lenye rangi la bluu.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe kilichokuwa na vitalu vya mbogamboga zilizostawi, mandhari ya kuzunguka eneo hilo likiwa na ukungu.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba; yenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga za kijani kibichi, na kufunikwa kwa karatasi linalopitisha mwanga mweupe wa jua, mandhari ikiwa ya udongo na kushikishwa na milingoti myeusi,

Kilimo cha majimaji kinachohifadhiwa kwenye mabomba yenye vitalu vilivyostawisha mimea ya rangi mbalimbali, ikifunikwa kwa karatasi inayopitisha mwanga mkali wa jua ikiwa na nguzo za miti.

Ukulima wa majimaji uliowekwa kwenye mfumo wa bomba nyeusi na ndoo, iko kwenye kitalu kilichochipusha mbogamboga za ukijani kibichi. Mandhari ya miti mirefu na matawi ikizunguka.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye bomba, lililokuwa na vitalu vyenye miche iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, na kuzungukwa kwa turubai linalopitisha mwanga mweupe wa jua.

Kilimo cha mbogamboga kilichohifadhiwa kwenye ndoo yenye rangi ya bluu na nyeupe chenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zilizostawi, mandhari ilozungukwa kwa mabanzi na mbao ikiwemo.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye bomba zenye rangi nyeupe, zilizostawisha vitalu vyenye miche ya ukijani kibichi, nyuma kukizungukwa kwa mbao.

Kilimo cha majimaji kilichotumika kuwekwa na vitalu vilivyo chipusha mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, zikifunikwa na turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua wenye mazuio ya mbao na miti.

Kilimo cha majimaji kilichounganisha vitalu vyenye rangi nyeupe na miche iliyostawi na kuchepuka kwa ukijani kibichi, turubai jeupe lenye vyuma vingi likiwa na kuzunguka eneo hilo.

Kilimo cha majimaji zilizowekwa kwenye mabomba yaliokuwa na vitalu, vilivyochipua mbogamboga mbalimbali zilizopangwa kwa mfumo wa ngazi ya pembe tatu, madhali yake ikiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha ufugaji wa kuku wenye rangi nyeupe, wamewekwa kwenye banda kubwa lenye uzio wa mabati na nguzo za kutengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia, mwanga mkali wa taa ukitanda eneo hilo.

Kilimo cha viwandani kilichotumika kutengeneza matuta yaliyostawisha mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi. Imefunikwa kwa turubai zinazopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani chenye ufugaji wa vifaranga vya kuku vyenye visahani vya kuwekea chakula na maji. Uzio wa ubao wa rangi ya kahawia ukitanda ndani ya banda hilo, mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitamalaki hapo.

Kilimo cha viwandani chenye kuchepusha vitalu vyenye mbogamboga za kustawi kwa rangi ya kijani kibichi; turubai linalopitisha mwanga mkali ukizingira eneo hilo, wakulima wakilifanyia usafi.

Kilimo cha kiwandani chenye kustawisha kwa vitalu vilivyopangwa kwa mistari iliyochipukia mbogamboga za rangi ya kijani kibichi, mandhari ya miti iliyozunguka, eneo hilo likitamalaki kwa mwanga mkali wa jua na miinuko.

Kilimo cha kiwandani kilichostawisha maparachichi na kuvunwa, kupakiliwa kwenye kiwanda na wafanyakazi wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe.

Kilimo cha kiwandani kilichowekwa matuta, chenye kuchipusha mboga mboga zilizofungwa kwa kamba, juu ya vyuma vilivyofunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani chenye kustawisha vitalu kwenye mfumo wa matuta, yenye kuchipusha mimea ya rangi ya ukijani kibichi ya kutoa mazao ya nyanya, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na miti.

Kilimo cha kiwandani kilichostawisha mbogamboga zilizopangwa kwenye matuta mbalimbali, madhari ya eneo hilo likiwa la mwanga mkali wa jua na uzio wamilingoti.

Kilimo cha kiwandani chenye kufuga ng'ombe waliowekwa ndani ya uzio wa vyuma na kugawanywa kwa vyumba vyumba vingi, mandhari ya mwanga mkali ukitamalaki eneo hilo lenye mauzio.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne yakiyounganishwa kwa plau ya rangi ya kijani, iko kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua chini ya usimamizi.

Kilimo cha kiwandani, kinachotumia mashine za kisasa katika shamba lenye vitalu na matuta yaliyostawisha mbogamboga kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa kwa mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani chenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi vyuma, vikizunguka eneo hilo lenye kufunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani chenye kuchipusha mbogamboga za kustawi kwa rangi tofauti, kupangiliwa kwa matuta. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha viwandani kilichostawisha nyanya na kuzivuna kwa kuviweka kwenye visahani kuvipeleka sokoni kwa wateja kununua zao hilo. Mazingira ya mwanga mkali wa taa ukitamalaki eneo hilo lenye wafanyakazi.

Kilimo cha kiwandani, kilichotumika kulima na kustawisha mbogamboga zilizo nawiri kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, ikizungukwa kwa miinuko.

Kilimo cha kiwandani kinachotumika kufanya ufugaji wa kuku, wenye rangi nyeupe waliowekwa ndefu lililofunikwa kwa vyuma vingi mandhari ya eneo hilo likiwa na madirisha mapana yenye kupitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani kilichostawisha kwa kupata mavuno ya vitunguu maji, na kuwekwa sokoni kwa nguvu za wakulima mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne iko shambani kufanya kazi hiyo kwenye mimea yaliyopangwa kiustadi ndani ya matuta mengi na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya mwanga mkali ukitamalaki eneo hilo.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kustawisha mboga mboga, zilizo nawili kwa rangi ya kijani kibichi, na kuzungukwa kwa miti mirefu, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua anga likitamalaki kwa mawingu mazito.

Kilimo cha kiwandani kilicho shikiza vitalo vilivyochipusha mboga mboga zenye matunda yenye rangi mbalimbali. Kwa juu ukifunikwa kwa karatasi inayopitisha mwanga mkali kwa jua wenye mabomba na visikizo vingi.

Kilimo cha viwandani kilichotumika kuelimisha vitunguu, mkulima akifanya mavuno ya zao hilo Kwenye mandhari, iliyozungukwa kwa miti mirefu Na mwanga wa jua kali.

Vitalu vilivyowekwa kwenye maboksi ya rangi nyekundu ikizungukwa kwa mandhari ya makaratasi meupe, yakiwa na mwanga mkali wa jua, wakulima wakifanya kazi hiyo.

Kilimo cha kisasa cha ufugaji wa vifaranga vya kuku wenye rangi nyeupe na manjano, wakiwemo kwenye banda kubwa la vyuma. Na malisho yakiwekwa na kamba.

Kilimo cha kiwandani, kilichotengeneza vitalu vilivyochepusha uyoga wenye kuzungukwa na maturubai ya rangi nyeupe yenye vyuma vingi.

Kilimo cha kiwandani chenye kuvuna zao lenye asili ya mpunga ama ngano, kupakia kwenye lori kuelekea sokoni mandhari ya nyasi zikitawala.

Kilimo cha kiwandani kilichostawisha vitalu vya nyanya na matunda yake ya rangi nyekundu kwa kijani, turubai jeupe likifunika eneo hilo kwa mwanga mkali upitishwao.

Vifaranga vya kuku wenye rangi ya manjano wakiwekwa ndani ya banda kubwa na la chuma vifaa vya kulishia vikiwa na vyuma vyenye mistari ya kamba nyeupe.

Umwagiliaji ukifanywa na mkulima kwenye vitalu vilivyochipusha miche ya miti, mandhari ya eneo hilo likiwa limezungukwa na miti mirefu, nguzo za umeme, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Kilimo cha umwagiliaji kikitumika kwenye shamba lenye matuta yaliyochipusha miche ya mbogamboga iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Kilimo cha umwagiliaji, kikifanywa na mabomba ya kisasa yaliyowekwa kwenye vitaru shambani, ikifanya kazi hiyo ikichipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mndhari ya eneo hili ikiwa la mwanga wa jua kali na miti mirefu.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa kwenye bustani shambani, yenye vitaru vilivyochipua miche ya miti yenye ustawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umeekwa kwenya mabomba meusi yaliyoelekezwa kwenye vitaru vya bustani venye mbogamboga. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa umwagiliaji maji kwenye shamba la bustani, lililowekwa kwa matuta, lipo na mbogamboga, zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa umwagiliaji maji kwa mitambo ya kisasa, yenye mabomba ya rangi nyeusi, ikiwa inafanya kazi hiyo kwenye bustani ya mbogamboga yenye kustawi kwa ukijani kibichi.

Mfumo wa umwagilia uliowekwa kwenye bomba jeupe lenye matundu na kupitisha maji kwenye mashamba na bustani, yaliyostawisha mboga mboga na mazao mbalimbali. Mandhari ya eneo hilo likiwa limezungukwa na miti mirefu na mwanga wa jua kali.

Umwagiliaji wa kisasa uliowekwa kwenye bomba nyeupe ndani ya bustani iliyomea mboga mboga za rangi ya kijani, mandhari yake ikizungukwa kwa miti mirefu, mawingu yaliyotanda kwa juu.

Umwagiliaji kwa njia ya kisasa unaotumia bomba zenye rangi nyeusi kwa bluu, zikiwa kwenye vitalu vilivyojengwa na matuta mbalimbali shambani, mandhari ya mbogamboga ikizunguka eneo hilo.

Umwagiliaji maji kwenye vitalu, vilivyochepusha miche ya mboga mboga yenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya jua kali na mwanga ukitamalaki.

Mandhari yenye majani miti mirefu iliyozungukwa kwa miinuko na milima, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo barabara ya vumbi iliyo katisha.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Ikiwa na mwanga mkali wa jua, anga jeupe lenye mawingu kiasi, mto uliojaa maji kwa uchache ukiwepo pembeni yake.

Mandhari yenye majani na miti mirefu yaliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ukitanda na miinuko, anga likitamalaki kwa mawingu meupe na mwanga wa jua kali.

Mandhari yenye milima mirefu na miinuko iliyokuwa na miti ya kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Anga likiwa na wingu zito mwanga mkali wa jua ukitamalaki.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na miinuko, mwanga mkali wa jua ukitamalaki kwenye eneo hilo lenye wanyamapori.

Mandhari yenye nyasi na miti mirefu, iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, ikizunguka bwawa lenye maji mengi, kukiwa na miinuko mikali. Anga likitamalaki kwa mwanga wa jua kali.

Madhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, uliokatizwa kwa mto wenye maji mengi, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo lenye miinuko.

Mandhari yenye miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, iliyo zungukwa kwa milima na miinuko; mwanga mkali wa jua ukitanda na mawingu mazito angani.

Mandhari yenye miinuko na miti mirefu iliyokuwa na rangi ya ukijani kibichi. Anga likitamalaki kwa ukungu mwingi na mwanaga mkali wa jua kwenye eneo hilo.

Mandhari yenye miinuko iliyokuwa na miamba ya mawe, yenye kupitiwa kwa barabara nyembamba katikati yake, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Mandhari ya majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikitamalaki eneo hilo lenye wanyama pori, mwanga wa jua kali ukienea hapo.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyozunguka mto wenye maji mengi, mwanga mkali wa jua ukitamalaki, nyaya za umeme na milingoti yake ikienea eneo hilo, mawingu mazito yakiwepo.

Mandhari yenye miti mirefu na kupitiwa kwa mto uliojaa maji eneo hilo, lililozungukwa kwa miinuko, mwanga mkali wa jua ukitamalaki; anga likiwa na mawingu kiasi.

Mandhari ya bwawa yenye maji machache yaliyozungukwa na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua uliotanda kwa wingu nyeupe.

Mandhari yenye nyasi na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, anga likitanda kwa mawingu mazito meupe, mwanga mkali wa jua ukiwepo eneo hilo.

Mandhari yenye nyasi na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi barabara yenye vumbi ikikatiza eneo hilo, lenye kutanda kwa mwanga mkali wa jua anga la mawingu yakiwepo kwa kiasi.

Mandhari yenye majani na miti mirefu wakiwemo wanyama pori wamezungukwa na milima mirefu, anga likitamalaki kwa ukungu na mwangaza kutoka juani.

Mandhari yenye milima na miinuko iliyostawi kwa miti mirefu ya ukijani kibichi, mto umekatisha eneo hilo lililojaa maji mengi, anga likiwa na mawingu mazito yenye mwanga mkali wa jua.

Mandhari ya majani yaliyozunguka mto uliokuwa na maji mengi, ndege wa angani wakiwa majini, miinuko milima ikiwa maeneo hayo, mwanga wa jua kali ukitamalaki hapo.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikitandwa na kutamalaki kwa mlima mrefu barani afrika mwanga mkali wa jua ukitawala eneo hilo.

Mandhari yenye nyasi na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ikitandwa kwa wanyamapori kama pundamilia. Mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mandhari yenye nyasi, miti mirefu iliyo stawi kwa rangi ya ukijani kibichi ikikatizwa kwa mto mrefu uliojaa maji na kuzungukwa kwa milima mirefu, anga likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mandhari ya nyasi na miti iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, iliyokatizwa kwa barabara ndefu ya vumbi eneo likizingirwa kwa ziwa lililojaa maji, miinuko, anga, na wingu zito lenye ukungu ukitamalaki.

Mandhari yenye nyasi, miti mirefu iliyoambatana na milima, miinuko, anga likitamalaki kwa mawingu meupe, mwanga wa jua kali.

Mandhari iliyostawi kwa nyasi na miti mirefu yenye ukijani kibichi, anga likiwa la ukungu kwa ubluu. Mwanga mkali ukitamalaki eneo hilo.

Mandhari yenye milima na miinuko, iliyostawisha mazao mbalimbali, miti mirefu yenye rangi ya ukijani kibichi anga likiwa na mawingu meupe na mwanga mkali wa jua.

Mandhari yenye majani yaliyostawi kwa ukijani kibichi, yakiwa na mawe makubwa ya miamba yenye rangi mbalimbali. Mawingu ya juu yakiwa kwa ubluu na weupe.

Mandhari yenye miti mirefu na majani kitamalaki kwa milima na miinuko anga likiwa la rangi ya bluu kwa nyeupe likitamalaki mwanga mkali wa jua katikati hapo.

Mandhari yenye miti mirefu na majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyozungukwa na miinuko, milima mirefu. Kwa juu kuna anga la bluu kwa nyeupe, barabara ya lami ikikatiza eneo hilo.

Mandhari yenye mwinuko na milima iliyoambatana na miti mirefu, kwa mashamba yaliyostawi ya rangi ya kijani kibichi, mwangaza wa jua kali ukitamalaki maeneo hayo.

Mandhari yenye majani na miti mirefu, iliyozungukwa kwa miamba ya miinuko na milima, juu kukiwa na wingu la rangi ya bluu.

Mandhari yenye majani mengi yaliyotanda na miti mirefu, iliyoambatana na miinuko ya milima, kwa juu likiwa wingu la rangi ya bluu iliyostawishwa kwa mwanga mkali wa jua.

Mandhari ikiwa na miinuko, milima mirefu yenye wanyamapori; kama pundamilia na swala, wakiwa katika malisho ya majani mabichi.

Madhari yenye miti mirefu na majani yakipitiwa na barabara ya vumbi, kwa juu kukiwa na wingu jeupe kwa bluu jua kali likitanda eneo hilo.

Mandhari yenye miti mirefu ya rangi ya kijani iliyozungukwa kwa miinuko na milima mirefu, mawingu meupe yenye mwanga wa jua ukiangaza.

Mandhari ikiwa imepitiwa na mto wenye maji machache wanyamapori aina ya viboko wakiwemo ndani, miti na vichaka nilivyozunguka eneo hilo kwa juu anga limetanda kwa mawingu.

Bwawa lililojaa maji mengi lenye mandhari ya miinuko na milima mirefu, lililokua na uzio wa tofali uliojengwa kwa saruji kali.

Mandhari ya muinuko na miti mirefu ikizunguka bwawa lililojaa maji, lenye kandarasi ya kisasa zilizojengewa kwa saruji na ngazingazi.

Kilimo cha wanyama aina ya mbuzi akiwa pembeni ya bustani iliyokuwa na nyasi zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitawala eneo hilo.

Kilimo cha mifugo aina ya mbuzi wamewekwa kwenye banda lenye uzio wa mabanzi na mbaombao. Madhari ya mwanga mkali ukitamalaki, pembeni kukiwa na nyasi za kulisha.

Kilimo cha wanyama aina ya mbuzi, kikifanywa ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa mabati na kuwekewa kizigeo cha mbao, vilivyotenganisha wanyama hao.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji ukifanywa na wakulima wakiwaweka mifugo hiyo kwenye uzio wa wavu, mandhari eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua pamoja na makazi.

Ufugaji wa wanyama kama vile bata unaofanywa, kwenye mandhari yenye mwanga mkali wa jua, unaozungukwa kwa makazi yaliyojengwa.

Mkulima wa mifugo kama kuku na bata, akiwa anawalisha wanyama hao kwenye mandhari yenye mwanga mkali, na kuzungukwa na maua na miti mirefu.

Ufugaji wa kuku wenye madoa meupe, wakiwa wamehifadhiwa kwenye banda lenye uzio wa saruji na tofali, vyakula vikiwekwa kwenye ndoo nyeupe.

Wanyama wa mifugo aina ya ndege wenye madoa meupe kwa meusi wakiwa katika mandhari ya nyasi za kijani kibichi na mwangaza mkubwa wa jua.

Mbegu za kulimia zimepandwa kwenye vitalu na kuchepusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ikitandwa kwa mabomba meusi, mwanga wa jua kali ukitamalaki eneo hilo.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vilivyochipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi mbalimbali. Mandhari ya eneo hilo likiwa limefunikwa kwa maturubai yanayopitisha mwanga mkali kwa jua.

Mbegu za kulimia zilizowekwa kwenye matuta ya shambani na kustawi kwa kutoa miche ya Mbogamboga za rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua uliozungukwa kwa wingu.

Mbegu zilizowekwa kwenye vitalu vyeusi na kuchipusha mbogamboga mbalimbali zikistawi, mandhari ya mwanga mkali wa jua ukipita kwenye turubai, wateja wakifanya manunuzi eneo hilo.

Mbegu za kilimo zikiwa zimewekwa shambani na kuchipua miche yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi na kumea. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Mbegu za kilimo zilizopandwa kwenye vitaru, vilivyochipusha mbogamboga za rangi ya kijani kibichi, na kufunikwa kwa maturubai yanayopitisha mwanga mkali wa jua, eneo hilo likitandwa kwa mandhari ya vyuma, vilivyozunguka hapo.

Mbegu za kilimo zikiwa zimepandwa shambani kwa mistari mingi, na kuchipusha mimea iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa juu kwa miti mirefu.

Mbegu za kulimia zilizopandwa shambani zimechipusha mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi ikiwa na matuta mengi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikizungukwa kwa nyasi nyingi.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vichanja, vilivyotengenezwa kwa miti, mandhari ya eneo hilo likiwa limezungukwa na miti mirefu yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Mbegu za kulima zilizowekwa kwenye vitalu zilizochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi kwenye matuta, mandhari ya maeneo hayo yakiwa na mwanga mkali wa jua.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu, zenye kuchepusha mbogamboga za kusitawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo yakiwa na mwanga mkali wa jua.

Mbegu za kilimo zilizopandwa shambani na kuchipusha mimea, iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa mbogamboga nyingi.

Mbegu za wakulima zimepandwa kwenye vitalu, vilizovyochipusha mbogamboga zilizozungushwa na mbao. Mandhari ya eneo hilo ikiwa na wakulima pamoja na mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vya rangi nyeusi iliyochipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya jua kali ukitawala na mwanga.

Nafaka mbalimbali zilizowekwa kwenye magunia yakiwa juu ya meza za mbao, nje kukiwa na mandhari ya jua kali na mwanga mwingi.

Vitalu vilivyowekwa kwenye makabati ya rangi nyeusi iliyofunikwa kwa karatasi inayopitisha mwanga wa jua kali, mavyuma yakizunguka bustani hiyo.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vilivyochipua miche yenye majani ya kijani kibichi, ikiwa ndani ya sanduku lenye rangi nyeusi na kuzungushiwa kwa mbao.

Tabibu wa mifugo akitoa huduma hiyo, kwa mnyama mbwa ndani ya chumba chake chenye vifaa mbalimbali vya kufanya kazi hiyo. Mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Wanyama pori aina ya tembo wakiwa kwenye maonyesho ya watalii mbalimbali, madhari ya miti mirefu mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo pamoja na kidogo chekundu ardhini.

Mnyama wa mwituni aina ya tembo, akiwa kwenye malisho, mandhari ya eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua, miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, watalii wakiwa hapo kumtazama.

Ndege wa mwituni mwenye rangi mbalimbali ikiwemo mistari meusi kwa meupe, amesimama kwenye tawi la mti mkavu wenye mandhari yenye mwanga mkali wa jua.

Wanyama wa mwituni aina ya nyoka, wakiwa wamejengewa kwenye banda la tofali na saruji kali, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua pamoja na nyasi kavu.

Mnyamapori aina ya Mamba wakiwa wanaota jua mmoja akifungua mdomo, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali na ukavu mwingi.

Wanyama pori aina ya twiga wakiwa wamewekwa kwenye uzio wa chuma na wa wavu, mandhari ikiwazunguka ya miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ikitamalaki kwa mwanga mkali wa jua.

Mnyama twiga akiwa kwenye uzio wa miti ndani kukiwa na nyasi na miti mirefu, madhari ya mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Mnyamapori aina ya mamba yupo kwenye mto wenye maji machache akiwa kandokando na kuota jua, mandhari inayomzunguka ni ya ukame na jua kali.

Wanyama pori wakiwa kwenye madhari ya majani na miti iliyostawi kwa ukijani kibichi, jua kali likiwaka anga likitawala kwa mawingu meupe na bluu.

Mnyamapori mwenye asili ya ndege mkubwa aina ya tai, akiwa amekaa kwenye mti wenye matawi yaliyokuwa na majani. Mandhari iliyomzunguka yenye mawingu ya bluu.

Ndege mkubwa aina ya tai akiwa na mabawa ya rangi ya kahawia, na madoti meusi kwa meupe, amesimama kwenye tawi mti usiokuwa na majani. Mandhari ya mawingu ya bluu yakitamalaki.